Hii ni sehemu ya duka kubwa la boutique ambapo mavazi mbalimbali kama mashati, suruali, koti na mikoba imepangwa kwa mipangilio mizuri kwenye rack . Boutique ni biashara ya rejareja inayouza nguo na vifaa vya mitindo kwa wateja, mara nyingi ikiwa na chaguo la kipekee na maridadi.

Hii ni boutique yenye mavazi ya aina za mbalimbali yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri. Boutique ni duka maalum linalouza nguo za mitindo za kisasa kwa wanawake, wanaume na watoto. Haya maduka hutoa huduma za kipekee kwa wateja wanaotafuta mavazi ya kiubunifu, rasmi au ya kawaida.

Hii ni boutique ya kisasa iliyojaa nguo mbalimbali zenye rangi na mitindo tofauti. Boutique ni maduka maalum yanauza mavazi ya kipekee kama vile nguo za harusi, sherehe na mavazi ya kisasa kwa wanawake, wanaume na watoto.

Hili ni duka la kisasa la watoto linaloitwa baby shop ambalo ni aina ya botique . Botique ni duka maalum linalo uza bidhaa za kipekee kama nguo, viatu na vifaa vya watoto au vya watu wazima. Maduka haya hupatikana sana katika maeneo ya miji hasa katika maduka makubwa ya kifahari.

Hii ni boutique ya kisasa iliyo na mavazi na viatu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Boutique ni duka la nguo maaulum linalouza mavazi ya pekee na viatu na vifaa vingine vya mitindo. Hapa wateja hupata huduma ya kibinafsi na mavazi ya hali ya juu.

Hili ni duka la kisasa linalouza mavazi, viatu na bidhaa za mitindo. Boutique ni muhimu kwa uchumi wa mtaa kwani huleta ajira na kukuza ujasirimali. Hapa wateja hupata huduma za kipekee na mavazi ya kiubunifu kwa ajili ya hafla mbalimbali.

Hili ni duka la nguo au boutique . Maduka haya ni muhimu kwa mitindo ya kisasa yakitoa bidhaa za kipekee kama vile nguo, viatu na kofia ambazo huenda zisipatikane kila mahali. Zinatoa uzoefu wa kipekee kwa wanunuzi na husaidia kukidhi mahitaji ya wale wanaotafuta nguo za ubora wa mitindo tofauti.

Hii ni aina tofauti ya boutique inayouza bidhaa za kipekee na za kitamaduni kama vile nguo zenye rangi, vinyago na sanaa za mikono. Boutiques hizi ni muhimu kwa kutoa vitu visivyopatikana kila mahali, mara nyingi vikionyesha ubunifu wa ndani na urithi wa kitamaduni.

Hili ni duka la nguo au boutique , lililopangwa vizuri likiwa na bidhaa mbalimbali za kifahari, kama vile mikoba, shanga na vitambaa. Boutiques kama hizi ni muhimu kwa biashara ya rejareja kwani, zinatoa bidhaa za kipekee zenye ubora wa juu kwa wateja wanaotafuta mitindo ya vifaa vya kisasa. Zinachangia katika uchumi na kutoa fursa za ajira, katika sekta ya mitindo.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa viatu, jambo ambalo ni tabia ya boutique iliyobobea katika viatu. Boutique za aina hii, hutoa uteuzi uliopangiliwa vizuri, mara nyingi zikiwa kwa mtindo, chapa au size mbalimbali zaidi kuliko maduka makubwa ya kawaida. Zinatoa uzoefu na ununuzi ulio lenga zaidi na labda kibinafsi kwa wateja wanaotafuta viatu hasa.

Hili ni duka la nguo au boutique lililojaa bidhaa mbali mbali. Maduka haya ni muhimu kwa kutoa chaguo nyingi za nguo na vifaa vya mitindo kwa bei tofauti. Yanawezesha watu kupata nguo za aina mbali mbali kutoka kwa zile za kawaida hadi zile za kipekee na hivyo kukidhi mahitaji tofauti ya wateja wanaotafuta mitindo na mavazi.

Hii ni aina ya gari la Toyota Landcruiser, ambayo inaweza kuwa sehemu ya magari yanayouzwa katika bazaar la magari. Mabazaar ya magari ni maeneo ambapo watu huweza kununua na kuuza magari yaliyotumika na mapya.

Hili ni gari aina ya van ambalo linaweza kuwa sehemu ya magari yanaoyouzwa katika bazaar za magari. Bazaar za magari ni maeneo maalum ambapo magari yaliyotumika na mapya huuzwa kwa wateja. Hapa wateja wanapata fursa za kuchagua kutoka magari mengi tofauti kwa bei mbalimbali.

Hili ni gari ambalo linaonekana likiwa kwenye eneo la maonyesho au mauzo ya magari. Bazari za magari ni maeneo maalum ambapo magari yaliotumika au mapya huuzwa kwa wateja. Hapa wateja hupata fursa ya kuchunguza magari tofauti tofauti, kuuliza maswali na hata kufanya majiribio ya kuendesha kabla ya kununua.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari ambayo ni moja wapo vipengele vinavyo chunguzwa sana kwenye masoko ya magari, maarufu kama car bazaars . Haya ni masoko ambapo magari ambayo yametumika au mapya huuzwa moja kwa moja kwa wateja.

Hili ni gari lilalohifadhiwa likiwa limebebwa kwenye trela, jambo linaloonyesha usafirishaji wa magari. Hali hii inahusiana na biashara ya magari au maonyesho. Biashara ya magari ni masoko maalum, maboko ya magari, yaliyo mapya au yaliyotumika, yanayonunuliwa na kuuzwa.

Hii ni dashibodi ya gari ikisisitiza magari tunayotumia. Magari kama haya na aina na kasi mbalimbali huuzwa na kununuliwa katika car bazaars au masoko ya magari. Mabazaar haya ni sehemu muhimu ambapo wanunuzi na wauzaji hukutana kuangalia magari na kufanya biashara, hivyo kuwezesha upatikanaji wa magari mengi sokoni.

Hili ni gari ambalo linafanyiwa matengenezo makubwa, labda likitarishwa kwa matumizi mapya au kwa ajili ya kuuzwa. Hali hii inaweza kuhusishwa na shughuli inayofanyika katika car bazaars masoko ya magari. Katika masoko haya, magari huuzwa na kununuliwa. Mara nyingi baada ya matengenezo kama haya.

Hili ni soko la kienyeji ambapo bidhaa mbalimbali kama mboga, matunda, vitunguu na nguo huuzwa. Masoko kama haya ni muhimu sana katika jamii kwani yanatoa ajira kwa wauzaji wadogo na pia huwezesha watu kupata bidhaa za chakula kwa bei nafuu.

Hili ni soko la kisasa lenye vibanda vingi vinavyo uza bidhaa mbali mbali kama matunda, nguo, maua na vifaa vya nyumbani. Soko ni sehemu muhimu ya kiuchumi ambapo wauzaji na wanunuzi hukutana. Hapa ndipo wananchi hupata riziki yao kupitia biashara ndogo ndogo.

Hili ni soko lenye bithaa za kienyeji kama bangili na vikapu vilivyotengenezwa kwa mikono, masoko kama haya ni muhimu kwa maendeleo ya kichumi. Kwani yawezesha wasanii na wajaserimali kuuza bithaa zao moja kwa moja kwa wateja.

Hili ni soko la kisasa lenye vibanda vingi vya biashara ambavyo vinauza bidhaa mbalimbali kama nguo, kazi za mikono na vyakula. Masoko kama haya ni muhimu sana kwa uchumi wa jamii kwani huwapa wajasiriamali fursa ya kuuza bidhaa zao na kupata kipato

Hili ni soko la kienyeji ambalo lina vibanda vya wauzaji wa matunda na mboga. Masoko kama haya ni muhimu sana kwa jamii, kwani yanasaidia wakulima kuuza bidhaa zao moja kwa moja kwa walaji na pia huchangia katika ukuaji wa uchumi wa ndani.

Haya ni matikiti maji yakiwa yamepangwa kwa wingi sokoni. Baadhi yakiwa yamekatwa kuonyesha ubora wake. Hii ni mfano mzuri wa shughui ya kibiashara katika masoko. Masoko ni maeneo muhimu ambapo wakulima huuza mazao yao moja kwa moja hadi kwa wateja.

Hili ni soko la kienyeji ambapo watu wanauza na kununua matunda na mboga. Masoko kama haya ni muhimu sana kwa uchumi wa jamii kwani yanawezesha wakulima kuuza mazao yao moja kwa moja kwa walaji. Aidha, masoko haya hutoa ajira kwa watu wengi hasa wanawake na kusaidia kupata chakula chao cha bei nafuu.

Hili ni soko la wazi lenye bidhaa nyingi za kiasili kama vile: vinyago, shanga, nguo za kitamaduni, na bidhaa zingine. Masoko kama haya ni sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku kwa jamii, kwani hutoa ajira kwa wachuuzi, na nafasi kwa wanunuzi kupata bidhaa kwa bei nafuu.

Hili ni eneo la soko lenye shughuli nyingi, hasa kibanda cha maua ikionyesha umuhimu wa masoko katika maisha ya kila siku. Masoko ni maeneo muhimu ambapo watu huuza na kunua bidhaa kama maua, na nguo, na chakula, na vitu vya nyumbani. Yanasaidia wafanya biashara wadogo na wakulima kwa maeneo ya karibu.

Hili ni soko la wazi likiwa na wafanyabiashara na bidhaa kama nyanya na mboga zingine. Masoko kama haya ni muhimu sana kwa jamii kwani hutoa fursa za watu kununua bidhaa safi, moja kwa moja kutoka kwa wakulima au wauzaji. Ni mahali pa biashara lakini pia ni vituo muhimu vya kijamii ambapo watu hukutana kubadilishana mawazo.

Hii ni sehemu ya soko ambapo maua yanauzwa. Masoko ni vitovu muhimu vya biashara katika jamii zetu, yakitoa fursa za watu kununua bidhaa mbalimbali iwe ni mazao safi, nguo au kama hapa maua. Ina jukumu muhimu katika uchumi na huunganisha wakulima na wafanyabiashara na wanunuzi.

Huu ni mfano wa soko ambapo viatu vya aina mbalimbali vinauzwa. Masoko ni muhimu katika jamii yetu yakitoa fursa kwa watu kupata bidhaa nyingi kwa bei nafuu kama vile viatu hivi vinavyoonekana. Yanawezesha biashara ndogo ndogo na inatoa mahitaji ya kila siku kwa idadi kubwa ya watu.

Hili ni soko lenye shughuli mingi likiwa na wachuuzi na bidhaa mbalimbali kama vile mboga na matunda. Masoko kama haya ni muhimu kwa uchumi wa eneo husika kwani yanawezesha biashara na yanatoa fursa za ajira kwa watu wengi, yakihakikisha jamii inapata bidhaa za msingi.

Katika soko hili, watu huuza na kununua bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mboga. Katika soko hili lenye shughuli nyingi, watu huwa wanapata pesa ambazo huwa zinachangiwa uchumi wa eneo hilo.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi, linaloonyesha biashara hai na bidhaa mbalimbali. Masoko kama haya huwa moyo wa uchumi wa jamii, yakitoa fursa za ajira na kuwapa wengi kipato cha kila siku na kuwawezesha watu kupata mahitaji yao vilivyo.

Huduma za mali isiyohamishika ni muhimu sana katika masoko ya kisasa. Hapa tunaona jengo la kisasa ambalo linaweza kuwa fursa nzuri ya uwekezaji au makazi. Wataalamu wa mali isiyohamishika husaidia sana watu kununua, kuuza, kukodisha na kudhibiti mali isiyohamishika .

Hizi ni nyumba za kisasa zenye mpangilio mzuri ishara ya huduma za real estate . Huduma za real estate zanahusisha ununuzi uuzaji na upangishaji wa nyumba au viwanda. Sekta hii ni muhimu kwa kusaidia watu kupata makazi bora, kuekeza kwenye mali isiyohamishika na kupata mapata ya kila mwezi kupitia upangishaji.

Hili ni jengo la biashara lenye maduka, ofisi na taasisi za elimu. Huduma za mali isiyohamishika ni muhimu kwa maendeleo ya miji kwani hutoa maeneo ya kuishi, kufanyia biashara na kutoa huduma kwa jamii. Sekta hii inahusisha ujenzi wa upangishaji na uuzaji wa majengo na ardhi.

Hili ni jengo la makazi au biashara ambalo linaendelea kujengwa likiwa limezungushwa mabati kwa usalama ,hii inaonyesha huduma za mali isiyohamishika ambazo ni muhimu sana katika kutoa makazi bora na nafasi za biashara.

Hii ni nyumba ya kisasa yenye vyumba vingi na sehemu ya maegesho. Hii inaashiria huduma ya mali isiyohamishika, ambazo zinajumuisha ununuzi, uuzaji, upangishaji na usimamizi wa nyumba na majengo. Huduma hizi hutoa fursa kwa watu kuwekeza kwenye nyumba bora na kuongeza thamani ya mali zao.

Hili ni jengo la orofa linalotangazwa kwa mabango ya kupangishwa ikiwa kando ya barabara. Hii ni mfano wa sekta ya mali iisiyohamishika ambayo inahusu ujenzi, upangishaji, uuzaji wa nyumba au majengo kwa ajili ya makazi au biashara.

Hili ni jengo la ghorofa ambalo linaweza kuwa sehemu za huduma za mali isiyo hamishika, real estate . Huduma za real estate zinahusisha ununuzi, uuzaji, upangishaji na usimamizi wa nyumba na majengo. Sekta ni muhimu kwa ukuaji wa miji na hutoa nafasi ya makazi na biashara kwa watu.

Huduma za ardhi na makazi real estate zinahusisha ununuzi, uuzaji, upangishaji na uboreshaji wa nyumba na mali isiyohamishika. Sekta hii ni muhimu kwa maendeleo ya miji na maisha bora ya watu. Hutoa nafasi za uwekezaji, makazi salama na hutoa ajira kwa mafundi na wakandarasi.

Hili ni jengo la ghorofa ambalo ni mfano halisi wa mali isiyohamishika. Huduma za mali isiyohamishika nchini Kenya zinahusisha: ununuzi, uuzaji na ukodishaji wa majengo kama haya, pamoja na usimamizi wa mali. Huduma kama hizi ni muhimu kwa ukuzaji wa miji na uchumi zikiwapa watu fursa za makazi na uwekezaji. Pia huunda ajira katika sekta ya ujenzi na usimamizi wa mali.

Haya majengo ni mfano halisi wa mali isiyohamishika. Huduma za mali zisizohamishika ni muhimu sana kwani zinahusisha ununuzi, uuzaji, upangishaji na usimamizi wa majengo ya ardhi kama haya. Zinatoa fursa za makazi kwa watu na fursa za uwekezaji, zikichangia pakubwa katika ukuaji wa miji na uchumi wetu.

Hili ni jengo la kisasa lenye bwawa la kuogelea ambalo ni mfano halisi wa huduma wa mali isiyohamishika. Huduma hizi ni muhimu sana kwani zinahusisha ununuzi, uuzaji, upangishaji na usimamizi wa majengo ya ardhi. Zinatoa fursa za makazi na uwekezaji na ni kiini cha maendeleo ya miji na uchumi wetu.

Hii ni sehemu ya ndani ya supermarket ambapo bidhaa mbali mbali kama viazi, vitunguu, mihogo na matunda zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Supermarket ni maduka makubwa ya kisasa yanayotoa huduma ya ununuzi wa bidha nyingi wakati mmoja katika mazingira safi na salama.

Hili ni duka kubwa likiwa na matunda safi yaliyopangwa vizuri. Maduka makubwa ni muhimu sana katika jamii zetu kwa sababu urahisisha upatikanaji wa bidhaa mbalimbali chini ya paa moja, kutoka chakula safi kama hii na bidhaa za nyumbani na mahitaji mengine.

Hii ni ishara wazi jinsi maduka makubwa au supermarket yalivyopangiliwa. Yanatoa urahisi mkubwa kwa wanunuzi kwasababu unaweza kupata bidhaa nyingi tofauti kutoka mahitaji ya nyumbani hadi vyakula katika sehemu moja. Ni muhimu sana katika kutoa mahitaji ya kila siku na kuwezesha ununuzi wa haraka na ufanisi kwa jamii.